Mwanafunzi mchanga amevaa kofia ya bluu na sare akitumia kompyuta ndogo darasani. Nyuma yake, wanafunzi wengine pia wanaonekana wakitumia kompyuta zao wakionyesha matumizi ya teknolojia katika elimu.

Mwanamke mwenye nywele zenye mawimbi na tabasamu akiwa ameketi kwenye meza na anatumia kompyuta dogo amevalia shati la buluu ,kwenye meza yake kuna glasi ya maji ,simu ya mkononi au kifaa kingine cha kielektroniki na karatasi kadhaa, nyuma yake kuna dirisha kubwa linaloonyesha nje na baadhi ya mimea inaonekana nje.

Msichana mdogo, labda mwanafunzi akiwa ameketi kwenye dawati na kutazama kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu au mzungumzaji akitoa somo kupitia simu ya video akionekana akielekeza kitu. Dawati lina vitabu, daftari, na sahani yenye matunda.

Mwanamke amejifunika blanketi laini akinywa kutoka kikombe kikubwa huku akitumia kompyuta ndogo au kifaa kingine cha kielektroniki. Inaonekana kama anafanya kazi au anajifunza kutoka nyumbani akitumia mifumo ya kidijitali au ya kujifunza kwa njia ya mtandao.

Huu ni mchoro wa picha unaoonyesha elimu ya kidigitali na majukwaa ya kujifunzia mtandaoni. Inatoa taswira ya kompyuta ndogo iliyo wazi ikiwa na video ya mafunzo, huku mtu mdogo akiwa amesimama mbele yake akitumia kalamu kuandika. Pia kuna vitabu, simu mahili, kikombe cha kahawa na glasi ya kukuza vyote vikiwa vimepangwa kwenye mandhari ya buluu.

Mwanamke, labda mwalimu au mzungumzaji akiwa amevaa miwani ya buluu na shati la miraba akionyesha kitu kwenye skrini au ubao. Nyuma yake kuna taswira ya kidijitali inayong'aa yenye mistari na nukta za buluu inayoashiria uhusiano au data.

Mtu akifanya masomo ya mtandaoni akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Kwenye skrini kuna mwalimu akifundisha na mtu huyo anaonekana akichukua maelezo kwenye daftari. Hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya kidijitali kwa elimu.

Mwanamke akishiriki katika mkutano wa mtandaoni anangalia skrini kubwa iliyo na picha za washiriki wengine kadhaa na karibu naye kuna kompyuta ndogo inayoonyesha grafu. Inaonekana kama anafanya kazi kutoka nyumbani au ofisi yake.

Mchoro unaoonyesha dhana ya kujifunza kidijitali. Kuna kompyuta mpakato yenye vitabu vitatu ndani. Mwanamke akieleza kwenye ubao na vitu vingine vya kujifunzia kama vile kitabu chati ya pai na kalamu. Inaashiria elimu mtandaoni na rasilimali za kujifunzia kidijitali.

Mchoro unaoonyesha watu kadhaa wakitumia vifaa vya kielektroniki, kama kompyuta dogo na simu. Wakiwa wamekaa juu na kuzunguka skrini kubwa ya kompyuta, iliyoandikwa e-learning , inaashiria dhana ya elimu ya kidijitali na ujifunzaji mtandaoni.

Jalada ya ripoti au kitabu, inayohusu teknolojia katika elimu. Kwenye jalada inaonyesha kundi la watoto, labda wa shule wakiwa wamekusanyika na kuangalia kifaa kidogo cha rangi ya samawati. Kinachoonekana kama simu au kompyuta kibao.

Mtoto wa kiume ambaye anaonekana kama mwanafunzi akiwa ameketi mbele ya komputa na kutazama kioo kwa makini. Kuna komputa nyingine mbili nyuma yake, inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu, labda katika maabara ya komputa shuleni.

Wanawake wawili, wakitumia kompyuta ndogo katika mazingira ya darasa au kituo cha mafunzo. Mwanamke aliye mbele anaonekana kujikita kwenye kazi yake, akiandika na kutumia kompyuta. Wote wawili wanaonekana kuwa wanafunzi au washiriki wa programu ya kujifunza, labda inayohusiana na teknolojia kutokana na nembo ya Adela kwenye kompyuta.

Mchoro wa kidijitali unaona onyesha elimu mtandaoni. Mwanamke ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo huku ndani ya skrini ya kompyuta kubwa kukiwa na mwalimu akifundisha. Nyuma yao kuna ramani ya dunia na alama za mahali zikionyesha uwezo wa elimu kufika popote.

Mikono ya mtu akishikilia kompyuta kibao, iliyo na skirini inayoonyesha, Travels Women Security, na picha kadhaa ndogo ndogo zinazohusiana na usafiri. Kwenye meza mbele ya mtu huyo, kuna simu mahiri na mshumaa unaowaka.

Msichana mdogo ambaye amevaa miwani na aikitumia kompyuta. Anaonekana kujikita kwenye kazi ya shule au kujifunza mtandaoni. Mazingira yake yanaonesha kuwa anaenendelea na masomo ya nyumbani.

Mikono miwili kwenye kompyuta ndogo, mkono mmoja unaonekana ukielekeza kwenye skrini, huku mkono mwingine ukiwa kwenye kibodi au padi ya kugusa. Mtu huyo anaonekana amevaa bangili nyeusi mkononi.

Mwanamke mwenye miwani akitazama skrini ya kompyuta mezani inonekana kama anafanya kazi au kufunza akiwa ameinamisha kichwa kidogo na kuweka mkono wake kwenye kidevu akionyesha mawazo makali.

Mama na mtoto wakiwa wamekaa kwenye kochi, wote wakiwa wamevaa vipokea sauti vya masikioni. Mama anaonekana akimsaidia mtoto wake kwenye kompyuta ndogo. Akionyesha kitu kwenye skrini, inaonekana kama wanajifunza, au wanafanya kazi pamoja.

Huu ni mchoro unaoonyesha mtu labda mwanafunzi akikaa mbele ya kompyuta ndogo akitazama video ya masomo au mafunzo mtandaoni. Meza yake imejaa vifaa vya kujifunzia kama vitabu, daftari, kalamu, miwani na simu.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu ya kahawia akiwa ameketi kiti cha ngozi cha rangi ya kahawia. Amevalia sweta nyeupe na suruali ya buluu na anaonekana akutumia kompyuta ndogo iliyo wekwa mapajani mwake.

Kundi la watu wakiwa kwenye mkutano au warsha. Wameketi karibu na meza yenye kompyuta ndogo na karatasi za kunata. Nyuma yao kuna ma box yenye chapa yanayoonyesha shughuli inayohusiana na mafunzo ya kidijitali.

Kompyuta ndogo ilio wazi na rundo la vitabu pembeni yake, vitabu vimepangwa kimoja juu ya kingine. Nyuma, kuna rafu zilizojaa vitabu, zikionyesha mazingira ya maktaba au nafasi ya kusomea, mwanga wa jua unaonekana kuingia kutoka kulia, ukiangazia.

Mtoto mdogo wakiume mwenye nyewele fupi zenye kuzunguka, akiwa amevaa vipokea sauti vyeupe vya masikioni. Amevalia sweta ya bluu na anaonekana akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Akionyesha uso mwenye mkujo au kufikiria sana. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu ikithbitisha mazingira ya kujifunzia.

Mwanaume mwenye furaha akiwa amevalia miwani akijishughulisha na kazi kwenye kompyuta yake ndogo na kuandika kwenye daftari. Anaonekana yuko ndani ya treni au gari na mandhari ya nje yanayoonekana kupitia dirisha.

Taswira ya kidigitali inayoonyesha mtu akifanya kazi na kompyuta ndogo. Hii inaangazia dhana za akili bandia, uchambuzi wa data na teknolojia ya kisasa ikionyesha glavu, chati na nambari zinazoelea.

Mwanamume mwenye nywele za dhahabu akiwa amevaa shati jeupe la mikono mirefu akijifunga tai jeusi mbele ya dawati lililojaa vifaa vya ofisi ikiwemo kompyuta na vikombe. Nyuma yake kuna mchoro mkubwa wa sanaa ya kisasa ukiashiria mandhari ya kiubunifu.

Mtu akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo huku picha za ikoni za kidijitali zenye mandhari ya elimu na teknolojia zikielea juu ya mikono yake na kompyuta. Ikoni hizi ni za pamoja na kofia ya kuhitimu, kitabu, balbu ya mwanga na video. Inaonekana kuwakilisha dhana ya elimu mtandaoni, kujifunza kidijitali au hata masomo ya mtandaoni.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vyote vikiwa na magodoro meupe na mashuka. Kuta za chumba zina rangi ya zambarau isiyokolea na sakafu ni ya mbao. Chumba kinaonekana kuwa cha kulala labda katika bweni la shule au hosteli.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukichezwa ndani ya ukumbi. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakichuana kwa mpira wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti, baadhi zikiwa za buluu na nyekundu na nyingine za chungwa. Mahakama inaonekana kuwa na rangi nyekundu na buluu na watazamaji wanaonekana kwa mbali kwenye viti.

Chumba chenye vitanda viwili. Vitanda vyote vimefunikwa kwa shuka nyeupe na vina chandarua nyeupe ,huku kimoja kikiwa na chandarua cha buluu pia. Inaonekana kama chumba cha kulala cha kulala cha wageni au mabweni chenye mazingira safi na rahisi.

Wachezaji wawili wa mpira wa wavu wakiruka juu ya wavu kujaribu kupiga mpira wa rangi ya buluu na njano. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu yenye namba 12 na mwingine amevaa jezi ya kijani.

Chumba kidogo cha kulala kitanda kimoja kipo katikati kikwa na shuka ya kijani kibichi na neti ya kuzuia mbu iliyoning'inia juu. Upande wa kulia kuna kabati la mbao lenye kioo kikubwa mlangoni. Kuta za chumba zina rangi ya manjano isiyokolea. Na kuna msalaba uliopachikwa ukutani.

Maktaba kubwa, yenye rafu nyingi za vitabu zilizopangwa katika mistari. Kuna dawati na viti vichache vinavyoonekana, na watu wachache wakiwemo watoto wakiwa wamekaa, wakisoma, au wakifanya kazi. Madirisha kadhaa yanaonekana yakiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Sehemu ya ndani ya ukumbi mkubwa wa mihadhara au jumba la sinema, ambalo linaonekana kua tupu. Kuna safu nyingi za viti vya mbao, zilizopangwa kwa mtindo wa kumbi za mihadhara, vikishuka chini kuelekea jukwaa, au skirini isiyoonekana.

Maktaba ya shule, au kituo cha kusoma chenye rafu nyingi za vitabu zilizopangwa vizuri. Mtoto mmoja ameketi chini katikati akisoma kitabu. Kuta zimewekwa na mabango yenye rangi. Mazingira yanaonekana tulivu na yanafaa kwa ajili ya kusoma.

Darasa la shule au chuo, ambapo mwalimu anaonekana akifundisha mbele ya ubao mweupe uliojaa hesabu au formula .Wanafunzi watatu wamekaa kwenye madawati wakifuata somo. Darasa linaonekana kuwa la kawaida na milango na madirisha nyuma.

Chumba cha kusomea au maktaba ndogo shuleni kikiwa na madawati na viti virefu vya mbao. Kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu vya rangi mbalimbali na madirisha yenye nondo yanalinda chumba hicho.

Chumba cha kulala cha mabweni, chenye vitanda vinne vya ghorofa, vilivyotengenezwa kwa mbao, kila kitanda kina godoro la blue . Chumba kinaonekana kuwa wazi na kimepangwa, na kuna mlango unaoonekana kwa mbali.

Darasa safi na la kisasa lenye viti na meza za rangi nyekundu zikipangwa kwa safu. Kuna madirisha mawili enye grili na skrini kubwa ya televisheni au bodi ya maingiliano kwenye ukuta wa mbele. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa vizuri. Kuta za darasa zinaonekana kuwa na rangi ya kijivu na kuna mabango na matangazo yaliyobandikwa ukutani. Madirisha yanaonekana yakiruhusu mwanga kuingia ndani kuashiria mazingira ya kujifunzia.

Bweni au chumba cha kulala chenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu. Kila kitanda kina godoro na mablanketi yaliyokunjwa inaonekana kuwa sehemu ya malazi ya mwanafunzi shuleni au chuo kikuu au pengine kituo cha makaazi.

Chumba chenye vitanda viwili na vyandarua vyeupe vilivyotundikwa juu yake. Vitanda vina matandiko ya kijani. Chumba kina milango miwili, moja inaonekana kama kabati na kuna meza ndogo pembeni kati ya vitanda.

Darasa tupu au chumba cha mihadhara, kikiwa kimepangwa kwa ajili ya kujifunza. Kuna safu kadhaa za meza ndefu na viti, vingine vikiwa na rangi tofauti za viti, kama vile kijani kibichi na nyekundu. Madirisha makubwa yenye mapazia mekundu yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Wadi au chumba cha kulala chenye vitanda vingi kinachoonekana kama sehemu ya hospitali au shule la bweni. Kila kitanda kimefunikwa na chandarua cha kijani kibichi kinachodokeza kinda dhidi ya mbu au wadudu. Dari inaonekeka kuwa na mbao zilizowazi na bati. Kuna sanduku jeusi, lenye picha ya ng'ombe mbele karibu na kitanda.

Uwanja wa mpira wa kikapu, ukiwa na wavu mmoja. Uwanja unaonekana kuwa nje na kuna miti na majengo nyuma, yakionyesha kuwa unaweza kuwa sehemu ya shule au kituo cha jamii. Uwanja unaonekana kuwa tupu bila wachezaji.

Chumba kikubwa cha darasa au ukumbi wa mihadhara ukiwa mtupu. Kuna safu nyingi za viti vyeusi na meza ndogo za mbao zilizopangwa vizuri. Sakafu ni nyeupe na kuna kuta safi, zikionyesha nafasi iliyoandaliwa kwa ajili ya elimu au mikutano.

Chumba kinachoonekana kuwa cha darasa au chumba cha mikutano chenye mwanga wa kutosha. Kuna meza mbili za mbao zilizopangwa na viti vichache kuzunguka. Dirisha kubwa upande wa kushoto linaruhusu mwanga wa asili kuingia na linaonyesha mimea ya kijani nje.

Lango kuu la chuo kikuu cha kenyatta likiwa na muundo mkubwa na wa kisasa wa rangi nyeupe na bluu uliopambwa kwa jina la chuo kikuu. Kuna barabara ya kuingia na kutoka na kuna magari na watu wachache wanaoonekana karibu na lango.

Jengo refu la ghorofa nyingi, linaonekana kama hosteli ya wanafunzi au majengo ya makazi. Lina kuta za matofali na mawe na baraza defu zenye ngazi zinazounganisha ghorofa tofauti. Kuna madirisha mengi kwenye kila ghorofa. Nje ya jengo kuna eneo dogo la bustani na njia ya lami.

Darasa la kompyuta, ambapo wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye dawati zenye kompyuta. Wanafunzi wengi wamevaa mashati mekundu, na wameelekeza macho yao kwenye skirini za kompyuta. Mwalimu, mwanamke mweupe, anasimama mbele ya darasa akifundisha.

Darasa kubwa, lenye safu nyingi za viti na meza za mbao zilizopangwa vizuri. Kuna madirisha makubwa kando ya ukuta mmoja, yanayoruhusu mwanga kuingia. Na Ubao mweupe upo mbele ya darasa. Taa za dari zmefungwa, na mlango upo upande wa kulia.

Maabara kubwa na safi yenye meza ndefu za mbao zenye sink na bomba za maji. Kuna kabati nyingi za kuhifadhia vifaa chini ya meza. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani. Nafasi hii inaonekana kutumika kwa masomo ya sayansi.

Jengo la makazi au labda mabweni likiwa na milango kadhaa ya kijani kibichi na madirisha. Kuta za jengo zinaonekana kuwa zimejengwa kwa mawe au matofali yaliyopakwa rangi ya udongo na kuna lango jingine la kijani kibichi upande wa kushoto.

Darasa au chumba cha malezi ya watoto wadogo ambapo watoto kadhaa wamelala kwenye meza au chini. Mwanamume mmoja mzee akiwa amevalia kofia na kuti refu anasimama katikati ya chumba akionekana kuwatazama watoto. Kuna mabango ya kujifunzia yaliyobadikwa ukutani.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama maktaba au darasa. Baadhi wamekaa kwenye viti huku wengine wakiwa wamekusanyika karibu na meza. Rafu za vitabu zimejaa zikiwa zimepangwa vizuri ukutani na madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia.

Darasa tupu likiwa na madawati na viti vilivyopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi upande wa mbele wa darasa na dirisha kubwa upande wa kushoto inalo ruhusu mwanga kuingia. Inaonekana kama darasa la zamani au lisilotumiwa sana likionyesha mazingira rahisi ya kujifunzia.

Jengo la ghorofa mbili likiwa na ujenzi wa matofali au mawe imezungukwa na miti na mimea ikiwa na njia ya udongo inayoongoza kuelekea jengo hilo. Inaonekana kama sehemu ya kituo cha elimu au makazi na mazingira yanatoa hisia ya utulivu na ya asili.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa ,na kitanda kingine cha kawaida vilivyopangwa ndani ya chumba. Inaonekana kuwa ni chumba cha kulala cha bweni au malazi ya hosteli. Mlango unafunguka kuelekea chumba kingine au bafuni.

Chumba kidogo cha kulala au hosteli kenye kitanda kimoja kilichotandikwa shuka na blanketi jekundu. Dirisha kubwa lenye mapazia ya rangi ya zambarau-kijivu linaonekana upande wa kushoto. Upande wa kulia, kuna friji dogo. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetumiwa vizuri.

Kundi kubwa la vijana. Wanaonekana kuwa wanafunzi wakiwa wameketi na kusimama juu ya jabari kubwa. Wanaonekana wakiwa katika matembezi au safari ya shule. Baadhi yao wamebeba mikoba au mifuko.

Mwalimu akifundisha wanafunzi wake lugha ya ishara darasani. Msichana mdogo anaonekana akifanya ishara kwa umakini huku mwalimu wake akimwangalia na kufanya ishara pia. Mvulana mwingine anaonekana ameketi nyuma yao akifuatilia somo hilo.

Wanaume wawili wakiwa wamekaa mezani wakitumia kompyuta ndogo. Mwanaume mmoja, mwenye nywele za rangi ya dhahabu na sura yenye furaha. Anaonekana akitabasamu na kuangalia upande wa pili. Mwanaume mwingine anaonekana nyuma yake, na yeye pia anaonekana akishirikiana katika shughuli hiyo.

Mvulana mdogo mwenye ugonjwa downy akitabasamu kwa furaha akiwa amekaa kwenye meza ya rangi ya kijani. Mikono miwili ya watu wazima inaonekana ikipiga makofi ikionyesha muingiliano chanya. Nyuma kuna watu wengine na rangi zinazong'aa kuashiria mazingira ya kujifunzia au kucheza.

Mwanamke au labda mwanafunzi akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni na anatumia kompyuta. Anaonekana akutumia kidude maalum au kifaa cha usaidizi kwa watu wenye mahitaji maalum akiwa amejikita kwenye kazi yake mbele ya skrini.

Wanafunzi wawili wa kiume wakiwa wamevalia sare za buluu. Wameketi kwenye dawati la mbao lililopakwa rangi. Mwanafunzi mmoja ambaye anaonekana kuwa mkubwa zaidi ameinua mkono wake huku akitazama yule mdogo. Yule mdogo anaonekana akishika kichwa chake na kutazama kitabu kilicho wazi mbele yao.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kimatata amekaa kwenye kiti na mikono yake imeshika masikio akionyesha kutokuwa vizuri au maumivu yanayosababishwa na sauti. Uso wake unaonyesha maumivu.

Msichana mdogo labda mwenye mahitaji maalum, akiwa amevalia miwani na shati la pinki, akichora kwa bidii kwenye karatasi nyeupe. Uso wake unaonyesha umakini mkubwa na rangi za kuchorea zinaonekana kwenye mkono wake.

Mtoto akiwa na kifaa cha kusaidia kusikia kwenye sikio lake akimtazama mwalimu au mtu mzima darasani. Inaangazia umuhimu wa vifaa vya usaidizi kwa watoto wenye mahitaji maalum katika mazingira ya elimu.

Mwanamke akimwangalia kwa upendo mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa na ugonjwa wa damu, wakiwa wamekaa mezani. Mvulana ameshika kalamu ya rangi na anaonenaka akifurahia kuchora. Huku mwanamke akionekana akimsaidia au kumuunga mkono. Inaonekana kama shughuli ya kijifunza au kucheza.

Kundi la vijana watano wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu nyeupe wakisoma au kufanya kazi pamoja labda katika maktaba au chumba cha masomo. Wawili kati yao wanaandika. Mmoja ako na kompyuta ndogo na mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu.

Mwanamke akimsaidia mtoto mdogo mwenye kusaidia kusikia masikio kutengeneza sana kwa kutumia rangi nyingi na kalamu za nta. Wako kwenye meza iliyojaa sanaa ya rangi na kuna watu wengine kadhaa nyuma yao wakiangalia sanaa au wakishiriki katika shughuli kama hiyo. Inaonekana kama tukio la elimu au sanaa kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Wanafunzi wawili labda wenye ulemavu wa macho wakijifunza. Mwanafunzi wa kike mbele anaweka mikono yake kwenye kitabu akisoma kwa kutumia hisia za kuguza. Mwanafunzi wa kiume pembeni yake pia anaonekana akifuata au akijaribu kusoma.

Wanafunzi wawili labda wanafunzi wenye mahitaji maalum, wamekaa kwenye dawati mbele ya ubao mweusi. Mmoja anaonekana akizungumza kwa kutumia lugha ya ishara huku mwingine akimsikiliza kwa makini. Wote wamevaa sare za shule za rangi ya kijani na wanajifunza.

Msichana mchanga akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme, akisoma kitabu. Yuko karibu na rafu iliyojaa vitabu, akionyesha kuwa yuko maktabani au duka la vitabu. Msichana huyu anaonekana kujishughulisha na usomaji, akisisitiza umuhimu wa upatikanaji wa elimu na rasilimali kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo, wakiwa wamekaa pamoja mezani, wakishiriki katika mchezo wa kujenga na vizuizi vya rangi. Mtoto anaonekana kuwa na ugonjwa wa damu. Mwanamke huyu anaonekana akimsaidia mtoto akionyesha uhusiano wa uangalifu na usaidizi.

Msichana mdogo amevaa miwani ya zambarau akizingatia kwa makini kifaa cha kujifunzia au mchezo wa kielimu anaonekana akipanga au kugusa vipande vya buluu kwenye ubao wenye mashimo.

Mwanaume akiwa amevaa miwani na vipokea sauti vya maskioni ameketi mbele ya kompyuta. Anaonekana akisoma kitabu na mkono wake ikionyesha kuwa ana upungufu wa kuona. Dirisha lenye mapazia meupe linaonekana nyuma.

Mwanaume mwenye ndevu na miwani nyeusi akiwa amelala chini na kusoma kitabu kinachotumia maandishi. Anaonekana akipitia kurasa kwa kutumia vidole vyake. Mazingira ya ndani yanaonyesha sofa na sehemu ya kupumzika.

Wavulana wawili wakiwa na furaha, wakicheza vyombo vya muziki, mmoja anapiga gitaa, na mwingine ambaye yuko kwenye kiti cha magurudumu anapiga marimba. Wote wawili wanatazamana na kutabasamu, ikionyesha furaha na ushirikiano.

Kijana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha kisasa akitabasamu na kumtazama mwanamke ambaye yuko karibu naye. Mwanamke huyo ameshikilia kitabu kidogo na anaonekana akizungumza naye au akimfundisha. Nyuma yao, kuna rafu zilizojaa vitu vingine vya kuchezea na vifaa mbalimbali.

Msichana mdogo, labda kijana akitumia kompyuta yake dogo, anaonekana akifurahia labda kwenye simu ya mtandaoni. Akitabasamu na kupeana ishara kwa vidole. Mazingira yanaashiria kuwa yuko nyumbani.

Mtoto anayeonekana akiwa shuleni, au darasani akitumia mikono yake kusoma kitabu. Uso wake haueleweki wazi, lakini inaonekana kuwa anazingatia sana. Hii inaashiria mazingira ya elimu maalum kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Mwalimu akimsaidia mwanafunzi mdogo ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum ya elimu, labda ulemavu wa kuona au kuskia. Mwanafunzi huyo anatumia mashine ya kuandikia, huku mwalimu akikaa nyuma yake na kumpa mwongozo. Wanapatikana katika darasa au chumba cha kujifunzia.

Kijana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akitumia kompyuta dogo na kuandika kwenye daftari. Amevalia shati la manjano na anaonekana kujikita kwenye kazi yake. Skrini ya kompyuta inaonyesha grafu au chati ikipendekeza anafanya kazi inayohusiana na uchanganuzi.

Darasa la watoto wadogo labda shule ya chekechea au elimu maalumu mwalimu mwanamke anatabasamu akiwa ameketi katikati ya watoto wawili wavulana huku msichana mwingine akitabasamu. Upande wa kushoto wanafunzi wamekaa kwenye meza ndogo za rangi ya bluu na nyeupe na wanaonekana wakicheza na vitu vidogo au wanajifunza.